Wachezaji wa mpira wa kadanda, almaarufu mpira wa mguu, wanaonekana wanafanya mazoezi, na wamevaa shati nyekundu, wengine wao wanatabasamu kwa furaha kuonyesha kwamba wamefurahia.

Timu ya wachezaji ya mpira ya wanawake wanaonekana kwamba wame vaa shati ambazo zimeandikwa chapa dimba mlinda goli amevaa shati ya buluu na glovsi .

Washabiki wa mpira wa mguu ambao wanaonekana wamekutana ndani ya uwanja. Wengine wao wanashabikia huku wakitabasamu kwa shangwe. Wengine wao wameshikana wawili wawili, wengine wako nyuma.

Watu wengi ambao wako katika nyumba iliyoandikwa Huduma Centre. Inaonekana hao watu ni maafisa wa serikali ambao wanatoa huduma kwa watu, alafu kuna mmoja amevaa suti ya aina nyeusi.

Washabiki wa mpira ya kandanda ambao wamekutana katika uwanja mmoja ambaye ako mbele mwenye ameunua soka kwenye kamera ameshikilia bendera ya nchi ya Kenya na anaonekana akishabikia na kwa shangwa.

Mashabiki wa mpira ya kandanda almaarufu mpira wa mguu wanaonekana wakishabikia timu yao. Mmoja wao na wenye ambao wako mbele wameshikilia bendera ya nchi ya Kenya na nyuma yao inaonyesha kuwa kuna mchezaji.

Tukio la mawasiliano ramsi au usajili. Mwanaume amesimama huku akisaini au kujaza fomu juu ya meza wakati mwanamke aliyeketi anamsaidia au anamsimamia. Meza inaonekana na vifaa mbalimbali vya kazi kama vile kompyuta.

Ndani ya ofisi ya serikali, kuna mwanamke ambaye anaonekana akitoa huduma kwa sababu hapo mbele imeandikwa information desk na kando yake imeandikwa Huduma Kenya. Mwanamme ambaye anaonekana akihudumia mwenye amevaa kofia nyekundu amesimama hapo.

Tukio hili ni tukio rasmi inaonyesha ndani ya korti. Hapo mbele kuna majaji watatu, jaji mkubwa ambaye ako katikati na ambaye wako kando zake kuna majaji wengine wawili.

Watu wengi ambao wamekusanyika, kuna mashambiki wa aina mbalimbali wengi wao wameshikilia na kuvaa jezi ya timu yao ambao imeandikwa Gor Mahia. Kuna mtu ambaye amevaa kilemba nyuma.

Watu ambao wamevaa rasmi labda nimaafisa wa serikali kwa sababu apo mbele kumeandikwa DCI, good conduct na police abstract inaonekana kua ni huduma au ofisi ya huduma centre .

Watu wengi ambao wako katika ofisi ya serikali, ofisi hiyo inaonekana kuwa huduma, kwasababu imeandikwa huduma Kenya. Wanaume ambao wamevaa suti wamesimama mbele, na kuna wanawake wengi wako nyuma, mmoja ambaye anaonekana amevaa suti ya nyeusi.

Mwanamume aliyevaa suti ya bluu, tai ya jano na miwani akiwa amesimama kwenye mimbali iliyo na nembo ya jamhuri ya Kenya. Anaonekana kushika Bibilia kwa mkono mmoja huku akiinua ishara ya kuapishwa kwa wadhifu rasmi. Nyuma yake kuna bendera mbili za Kenya.

Sehemu ya ndani ya kituo cha huduma nchini Kenya. Ndani ya jengo hilo kuna kaunta mbalimbali za utoaji huduma za serikali. Ukuta wa nyuma umepambwa kwa rangi taifa kijani, nyeupe na nyekundu pamoja na nembo ya Huduma Kenya.

Mkutano wa jamii au hafla ya kijamii inayoendelea katika eneo la wazi. Watu wengi wameketi chini ya hema jeupe huku wengine wakiwa wamesimama. Wanaume na wanawake na hata maafisa wa serikali au usalama wanaonekana wakishiriki.

Mwanariadha akiwa angani katikati ya kuruka katika mashindano ya kuruka mbali. Anaonekana akiwa amevalia mavazi ya michezo ya rangi nyekundu na nyeusi na ameinua miguu yake kuelekea mbele huku mikono yake ikiwa imenyooka kuelekea nyuma.

Mchezo wa kandanda, Gor mahia na AFC champions wanacheza. Wamefungana moja kwa moja. Mchezo iko katika dakika ya arobainii na mbili sekunde hamsini na mbili. Mlinda goli amevaanambari kumi na sita.

Tukio rasmi ambapo kundi ma majaji limevalia mavazi rasmi ya kikazi yenye rangi nyekundu na nyeusi pamoja na kofia za majaji ya rangi ya krimu. Mmoja wa majaji hawa aliyevaa vazi la rangi nyekundu na wigi ya majaji anaonekana akizungumza na mwanaume aliyevaa suti ya rangi ya blue iliyokolea ambayo inaashiria kuwa ni kiongozi au mtu wa hadhi kubwa.

Mazingira ya ndani ambapo watu kadhaa wanajihusisha na shughuli za usajili au kupata huduma fulani, mwanamke aliyevaa nguo ya rangi ya buluu na kilemba anaonekana akizungumza na mtu aliyeketi mezani ambaye anaandika kwenye karatasi, pembeni kuna mwanamke mwingine aliyevaa vitenge vya rangi mbalimbali na anashiriki kwenye mazungumzo.

Tukio rasmi ambapo mwanaume na mwanamke wanabadilishana hadhi ya serikali. Mwanamke aliyevaa mavazi ya rasmi ya jaji anampatia mwanaume mwenye suti hadhi nyekundu yenye nembo ya Kenya. Wote wawili wanaonekana wakiwa na tabasamu, ishara ya heshima na mafanikio.

Tukio rasmi la kitaifa ambapo mwanaume aliyevaa suti nyeusi na tai nyekundu anaonekana akiwa mbele ya kipaza sauti huku akiinua mkono mmoja na kushika bibilia kwa mkono mwingine, kitendo kinachotendeka kuwa anaapa, pembeni yake kuna mwanamke aliyevaa mavazi rasmi ya mahakama.

Kundi la mashabiki waliokusanyika ndani ya uwanja au ukumbi wenye paa la wazi. watu hawa wanaonekana kuwa wenye furaha na mshikamano wakiwa wamesimama au wameketi huku wakishangilia kwa mikono juu wengine wakipiga vuvuzela au kishika mabango.

Ndani ya kituo cha Huduma Centre ambapo afisa wa serikali aliyeketi kwenye dawati lake anamhudumia mwanajeshi wa jeshi la ulinzi la Kenya aliyevaa sare za kijeshi. Afisa huyu amevaa shati jeupe lenye nembo ya Huduma Kenya na anatumia kompyuta kutoa huduma.

Kundi la wachezaji wa timu ya mpira wa miguu wakiwa wamekusanyika pamoja uwanjani wakikumbatiana kusherekea kwa furaha ,wote wamevaa jezi za rangi moja inshallah kwamba ni timu moja wanaonekana kuwa katika uwanja wa michezo wenye mashabiki wengi.

Kundi la watu waliovaa jezi za mpira wakiwa wamejaa furaha na wakishangilia kwa mikono juu. Wengi wao wanaonekana kuwa mashabiki wa timu moja kutokana na mavazi yao ya rangi zinazofanana. Wengine wao wameshikilia vifaa vya kushangilia.

Mashindano ya mbio za riadha kwenye uwanja mkubwa wa michezo. Wanariadha kadhaa wanaonekana wakikimbia kwa kasi katika njia zao huku mmoja wao akiwa mbele ya mwenzake wakikaribia mstari wa mwisho. Wanariadha hao wamevalia mavazi ya michezo.

Nembo ya duara yenye mikono muwili ikishikana ikiwa ni ishara ya mshikamano, umoja au ushirikiano. Mikono hiyo imechorwa kwa rangi nyeusi ndani ya mduara mwenye rangi ya majano na mduara wa nje wenye rangi nyekundu.

Kundi la mashabiki wa mpira wa miguu wakiwa wamevalia fulana na skafu za timu yao pendwa, Gormahia. Mashabiki hao wakiwa vijana wa kike wamevaa mavazi yenye rangi ya kijani na nyeupe pamoja na maandishi ya jina la timu hio.

Watu mbalimbali wakiwa katika chumba cha huduma za serikali hususana sehemu ya usajili wa vitambulisho vya taifa. Baadhi ya watu wamekaa kwenye viti wakisubiri huduma huku wengine wakiwa wamesimama mbele ya madirisha.

Hati mbili za kusafiria, mmoja ikiwa ya rangi ya buluu ya giza na nyingine ikiwa ya rangi ya buluu angavu. Pasipoti hizo zimeekwa juu ya uso wa meza au karatasi nyeupe. Pembeni kuna kofia ya kitambaa ya kiafrika yenye rangi nyekundu.

Banda la huduma za jamii lililoandaliwa chini ya hema jeupe lenye bango linalosiieka huduma mashinani. Watu mbalimbali wameketi kwenye viti wakihudumiwa na maafisa waliovaa sare rasmi na baadhi wakiwa wamevalia mavazi ya kutambuliwa.

Kundi la uchezaji wa mpira wa miguu limekusanyika katikati wa uwanja wa michezo. Wengi wao wamevaa jezi nyeusi zenye maandishi ya rangi ya machungwa. Huku mchezaji mmoja katikati akiwa amevaa jezi ya kijani inawezekana ni keeper .

Wanaume wawili wakizungumza, mmoja wao amevaa suti rasmi ya rangi ya giza na tai ya bluu huku mwingine akiwa amevalia mavazi rasmi ya jaji joho la kijani nyekundu na mweusi.

Mtu aliyevaa koti la bluu akiwa amesimama mbele ya dirisha lililoandikwa immigration officer passport apllication .Hii inaonyesha kwamba ni eneo la uhamiaji ambapo watu huenda kuoba au kushughulikia pasipoti.

Bomba kubwa la maji lililolazwa juu ya mfereji wa saruji. Bomba hilo linaonekana kupitisha maji kutoka upande mmoja hadi mwingine likiwa limewekwa kwa kuungwa juu ya kinywa za zege. Pembeni kunatoto la kijani kama vichaka na nyasi pamoja na miti michache.

Kundi la watu waliovaa rasmi, wengi wao wakiwa na furaha wakitabasamu na kuonekana kuwa na furaha, watu hawa wamesimama nje ya jengo na mmoja wao mwanamke aliye katikati ameshikilia hati au ripoti ya kijani pamoja na mwanaume aliye upande wake wa kulia anayeshikilia hati ingine yenye picha.

Mazingira ya ndani ya kituo cha utoaji huduma kwa umma. Watu kadhaa wameketi kwenye viti wakisubiri kuhudumiwa. Kuna mwanamke mmoja aliyesimama akiwa amevaa mavazi yenye maandishi ya Huduma Kenya.

Kundi la watu waliovaa mavazi ya rangi ya samawati na nyeupe wakiwa wamesimama pamoja katika mkutano wa hadhara au halfla ya kisiasa. Katikati kuna mtu mmoja anayezungumza mbele akipaza sauti nyuma.

Ndani ya kituo cha huduma centre nchini Kenya ambapo watu kadhaa waliovaa mavazi ya rasmi ya rangi nyeupe na nembo ya huduma Kenya wanashiriki katika mazungumzo au ziara ya ukaguzi. Kuta zimepambwa kwa nembo ya huduma Kenya pamoja na kauli isemayo, juu kuna vibao.

Umati mkubwa wa watu waliokusanyika katika uwanja wa michezo wengi wao wamevaa mavazi ya rangi tofauti. Baadhi wakiwa na jezi za timu na wengine wakiwa na bendera za Kenya. Mandhari inaonyesha anga lenye mawingu na mbali kuna mnara wa taa upande wa kushoto.

Kundi la watu walioketi kwenye meza ya mbao nje ya jengo lilotengenezwa kwa mabati. Baadhi yao wanaandika kwenye makaratasi huku wengine wakisikiliza au kutoa taarifa .Mmoja wa huduma amesimama akiwa na bag la mgogoni na karatasi mkononi.

Mteja akihudumiwa katika kituo cha Huduma Kenya. Mteja huyo ameketi kwenye kiti mbele ya kaunta anazungumza na afisa wa huduma aliyenyuma ya dawati. Afisa huyu akiwa amevaa sare rasmi.

Mkutano yanayoendelea katika ofisi ya posta mtoa mada aliyevalia suti ya rangi ya krimu anasimama mbele ya kundi la watu walioketi wakimsikiliza kwa makini. Wengi wao walioketi wanasare rasmi wakiwemo maafisa wa usalama.

Mwanamke aliyeketi kwenye kiti chekundu mbele ya kaunta ya Huduma ya serikali. Amevaa blausi ya rangi nyeusi na nywele zake zimesukwa kwa mtindo wa rastafari. Anaonekana kuwa anazungumza na kuhudumiwa na afisa aliyepo upande wapili wa kaunta.

Kikundi cha maafisa wa mahakama wakiwa wamesimama pamoja mbele ya jengo rasmi, wakizungumza na wanahabari. Katikati yao yupo kiongozi anayezungumza kupitia kipaza sauti mbele ya nembo.

Mwanamke aliyevalia mavazi rasmi ya majaji au maafisa wa mahakama, akiwa amesimama kwenye mibari na kuzngumza mbele ya hahira. Mwanamke huyo anaonekana mwenye tabasamu akiwa katika mazingira ya rasmi ya hafla au hotuba ya hadhara.

Kikundi cha watu waliovaa sare wakishiriki shughuli ya usajili au utoaji wa taarifa katika banda la huduma . Watu hao wamevaa barakoa jambo linaloonyesha kuwa shughuli hi inaendelea katika mazingira yannayozingatia tadhari dhidi ya maambukizi ya magonjwa.

Kundi la watu wakifurahia tukio la pamoja. wengi wao wakiwa wanaume waliovaa mavazi ya kawaida ya kila siku. Wengine wanashikilia bendera ya Kenya wakitabasamu kuonyesha ishara za vidole na kuonyesha furaha na mshikamano.

Watu kadhaa walioketi mezani wakiwa katika shughuli ya kuandika au kujaza fomu. Meza yao imejaa karatasi, daftari, simu, na vifaa vingine vya kuandikia. Wanaume wawili wa mbele wanaonekana wakijaza nyaraka kwa makini.

Kundi la watu walioketi mezani wakishirki zoezi la usajili au upokeaji huduma fulani. Baadhi ya watu waliovaa fulana wanaonekana wakitoa msaada au kuelekeza waliofika. Huenda wakiwa ni wahudumu au maafisa ya shirika.

Viongozi wa serikali au watu mashuhuri wakitembea kwenye zulia jekundu katika hafla rasmi. Mbele kuna mwanaume aliyevalia suti rasmi na mwanamke aliyevaa mavazi ya heshima wakiambatana kwa tabasamu. Pembeni yao kuna afisa wa usalama.

Mazingira ndani ya ofisi au darasa kuna mtoto ameketi kwenye kiti karibu na ubao mweupe akielekea kupiga picha au kurekodiwa, niambieni kuna meza yenye kompyuta vipasa sauti na vifaa vingine vya kurekodi sauti au video.

Raisi wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto anaongoza. Nyuma yake kuna askari kuonyesha kwamba anamlinda. Katika mkono wake wa kulia kuna mwanamke, anakanyanga kapeti nyekundu.

Eneo la ujenzi ambapo mashine kubwa ya kuchimba ardhi inaonekana ikihusika katika uchimbaji wa mtaro mikubwa. Sehemu ya ardhi tayari imeshaachimbwa na kuna mabaoba au miundo ya zege inayoonekana chini ya mtaro huo.

Tukio la mechi ya mpira ya miguu inayoendelea uwanjani. Mchezaji aliyevaa jezi ya bluu na namba ishirini na nne anaonekana akidhibiti mpira kwa mguu huku mchezaji mwingine aliyevaa jezi la jano na kijani akimkaribia kwa nyasi kana kwamba anajaribu kumzuia.

Kundi la watu walioketi kwenye viti wakiwa katiaka eneo linalofanana na uwanja wa michezo au tukio la umma. Watu hao wamevaa mavazi ya kawaida na ya rangi mbalimbali na wengi wao wanaonekana wakiwa na furaha wakitabasamu.